Boksi jeupe lenye rangi ya kijani pia lina picha ya wanyama kadhaa kama vile farasi ng'ombe kondoo na mbuzi, yote ni kuonyesha aina ya wanyama ambao dawa hii uweze kuwatibu minyoo.

Kopo linalotumika kutunza dawa, likiwa na lebo yenye rangi ya zambarau na nyeupe, yenye picha ya kuku. Inatunza dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali ya kuku.

eneo la wazi linalotumika kama shamba, ikiwa ni sehemu mahususi kwa ajili ya mavuno, pana mwanaume na mwanamke wamekaa kwa pamoja wakiendelea kuchambua mavuno ya nyanya waliyoyakusanya katika trei mbalimbali za mbao.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa zao la migomba likiwa na wakulima kadhaa wanaume wakiendelea kusimamisha fito kando kando ya migomba ilikuisaidia isije ikaanguka kutokana na uzito wa mikungu yake.

Eneo katika nyumba ya kisasa ya kilimo, pakiwa pamelimwa matango yaliyolimwa wima, chini panapita mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mirija unaomwaga matone kwenye shina la mmea, ili kuokoa kiwango cha maji.

Eneo kubwa la wazi la shamba linalotumika kwaajili ya kulimia zao aina ya mapapai, lina mkulima mmoja mwanaume aliyechuchumaa akionyesha kwa ufahari ubora wa mavuno yake ya mapapai.

Shamba kubwa linalotumika kwa ajili ya kilimo likiwa limelimwa matunda aina ya mapapai kwa mbegu ya kisasa ambayo inaweza ikazalisha matunda hata mche ukiwa bado haujakomaa vizuri

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, ikiwa pamelimwa mbogamboga katika matuta yaliyonyooka, pia imetandaziwa mabomba ya mirija yanayomwaga maji kwa matone katika shina la mmea ili kuokoa kiwango cha maji kinachotumika katika umwagiliaji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba pakiwa na wakulima wanne wanaume wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao aina ya mahindi. Katikati ya shamba penye uwazi, wakiwa wameweka mabua yaliyokwisha kuvunwa.

Eneo kubwa la shamba la mipapai, iliyoota kwa urefu, ikapandwa kwa umbali na ustadi mzuri, na mkulima mwenye tisheti nyekundu, suruali ya bluu na mabuti meusi, akiendelea na zoezi la uvunaji wa matunda hayo.

Eneo la tambarare, likiwa limelimwa zao la matikiti, lenye mkulima aliye valia nguo za bluu. Mwanaume akiwa amebeba tikiti kwenye bega lake la kushoto, akionesha kwa fahari ubora wa mavuno yake.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa kwa matuta marefu zao aina ya kitunguu, katikati ya matuta hayo pakipita mabomba ya mfumo wa kisasa ya umwagiliaji yanayomwagilia maji kwa matone ili kuokoa kiwango cha maji.

Eneo katika shamba la miti ya maembe likiwa na wakulima wawili mwanaume na mwanamke, wameshikilia matunda hayo wakionyesha kwa ufahari mavuno waliyoyapata .

Eneo katika shamba pakiwa pamevunwa zao aina ya mihogo, limepakiwa vizuri kwenye mifuko ya plastiki tayari kwa ajili ya kwenda masokoni kwa ajili ya biashara.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba pakiwa pamelimwa zao aina ya vitunguu, kwenye tuta moja vitunguu vimevunwa pia pamepita mabomba ya kisasa ya umwagiliaji ambayo yanaweza kusaidia kumwagilia maji kwa kuokoa gharama.

Mkulima mwanaume mtu mzima kidogo, akiwa shambani kwake ameshikilia mavuno ya zao lake la viazi, amevalia shati jeupe, suruali ya kahawia. Anatabasamu akionyesha ubora wa mavuno yake kwa ufahari.

mkulima mwanamke aliyevalia tisheti, sketi nyeusi, pamoja na mzula, ameshikilia mavuno ya mahindi yakionyesha ubora wa mavuno aliyoyapata pembezoni pametandazwa mahindi yaliyokaushwa.

Eneo kubwa la wazi linalotumika kama shamba la chai, likiwa limepakana na miti mirefu inayosaidia kivuli. Lina wakulima wawili wanaume waliobeba vikapu wakiendelea na zoezi la uvunaji.

Eneo la wazi, linalotumika na wakulima mbalimbali, kuanika na kuchambua zao aina ya kahawa, wakulima hao wanaume kwa wanawake wameketi kwa umakini wakichambua mavuno hayo.

Eneo la wazi la nje linalotumika kama shamba la migomba, pakiwa pamepandwa migomba ya ndizi yenye mikungu mkubwa kabisa unaoning'inia pembezoni mwa migomba hiyo.

Jengo linalotumika kama bustani ya ndani, lina mfumo wa kisasa wa kuzuia kiwango cha jua, unyevu pamoja na wadudu kusaidia mimea kuota katika mazingira rafiki ili kuweza kupata zao lililo bora.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, pakiwa pamelimwa miche mbalimbali inayomwagiliwa kwa mfumo wa kisasa ambao hutumia mabomba; yanayomwaga matone ya maji kwenye shina la mmea ili kuokoa kiwango cha maji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba likiwa na wakulima wawili wanaume wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao aina ya viazi mbatata, wanavipakia katika makreti ya rangi mbalimbali kwa ajili ya kuyafanyia biashara.

Eneo kubwa la wazi, linalo tumika kama shamba, likiwa na zao la mipapai yenye mbegu ya kisasa, inayoweza kuzalisha mapapai hata bado mti ukiwa ni mfupi.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho kinafanyika katika mazingira ya ndani husaidia mimea kukua katika mazingira yaliyothibitiwa ili kuokoa kiwango cha maji na pia kupata mmea wenye mazao yaliyo bora.

Hii ni mashine ya kisasa ambayo hufungwa nyuma ya trekta huwa inasaidia kusafisha shamba lililojaa majani likiyasomba na kuyaviringisha katika maduara ili kuyatoa kirahisi.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba kukiwa na mkulima mwanaume akiendesha kifaa aina ya pawatila amabcho hugeuza udongo ili kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji na virutubishi badala ya udongo na mbolea, husaidia kukuza mimea katika mazingira rafiki zaidi ili kupata mazao yaliyobora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi, badala ya udongo na mbolea kukuza mimea. Kilimo hichi husaidia mimea kukua katika maeneo yenye uhaba wa ardhi.

Dishi kubwa linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa samaki linakuta zinazoonyesha ndani, pia kuna mfumo wa kubadili maji ili kusaidia samaki waweze kupata maji mapya yenye hewa nzuri.

Dumu likiwa lina maji kiasi lenye rangi ya bluu, limebeba samaki aina ya kambale hususani wale wanaotumika kwa ajili ya urembo, ikiwa wana rangi nzuri, kama vile: nyeupe, dhahabu pamoja na shaba.

Bwawa dogo la kisasa lililotengenezwa kwa zege, likiwa na samaki wadogo bado wanakua, wakiendelea kufugwa, huku pembezoni wakiendelea kufugwa ndani ya bwawa hilo ili kusaidia mzunguko wa hewa na maji.

Sanduku kubwa linalotumika kama sehemu ya ufugaji wa samaki wa urembo, likiwa na mifugo hiyo ikiogelea ndani ya maji yaliyoangaza vizuri sana.

Eneo la wazi la nje linalotumika kama soko likiwa na mfanyabiashara wa nafaka amepakia katika vikapau nafaka mbalimbali kama vile: maharage, kunde, mtama pamoja na ulezi.

Nafaka mbalimbali zikiwa zimepakiwa kwenye mifuko ya plastiki nafaka hizo zikiwa kama vile; kunde, maharage, ulezi, pamoja na alizeti.

Mandhari ya milima na mabonde ikiwa na milima imepakana na imefunikwa na uoto wa asili wa miti, majani pamoja na vichaka katikati pakipita njia ambamo kuna watu wanakatisha.

Wakulima wa miti wakiwa katika sehemu ya kutunza miche midogomidogo wawili wakiwa ni wanawake wawili ni wanaume wanaendelea kukagua miche hiyo kama ipo tayari kwa ajili ya kwenda misituni.

Mandhari ya msituni pakiwa na mto wa msimu uliobebwa kwenye miamba ikiangusha maji kwenye maporomoko madogo, pembezoni kukiwa miti mirefu na majani.

Mto ukipita katikati ya msitu, mto huo unapita kwenye maporomoko ya miamba, pembezoni kukiwa na miti mirefu na vichaka ya uoto wa asili vitokanayo na mvua za misimu mbalimbali; pia ikirutubishwa na maji yanayopita kwenye mto huo.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho hutumia maji na virutubishi vilivyowekwa kwenye mabomba, badala ya udongo na mbolea katika kuotesha mimea. Kilimo hichi husaidia katika maeneo yenye uhaba wa ardhi.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi; ambacho hutumia maji na virutubishi badala ya udongo, husaidia mimea kukua katika mazingira yasiyo na udongo, mazingira yaliyodhibitiwa ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, ambacho hutumia maji na virutubishi badala ya udongo na mbolea katika kukuza mimea, husaidia mimea kukua katika mazingira yenye ardhi haba.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji na virutubishi baadala ya udongo kinachoweza kulimwa kwenye mabomba husaidia kulima katika mazingira yasiyo na ardhi ya kutosha.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi ambacho hutumia maji pamoja na virutubishi kuotesha mimea katika mabomba badala ya ardhi. Kilimo hichi hutumika zaidi kwenye maeneo yenye uhaba wa ardhi ya kupanda mimea.

Eneo la wazi la tambarare likiwa limelimwa mbogamboga mbalimbali katika matuta yaliyonyooka, linaonekana kuwa limepakana na miti pembezoni pia kuna mistimu ya umeme kulia kwake.

Banda kubwa la kisasa la kuku linalotumika katika ufugaji wa kiwango kikubwa likiwa na kuku wamewekewa kwenye matrei mbalimbali yanayowasaidia waweze kula bila kusumbuana na kuku wengine.

Mkanda mrefu, unapatikana katika kiwanda cha kusindika nyanya, ukiwa unapitisha nyanya nyingi. Katikati pakiwa na mfanyakazi wa kiwanda hicho, anachambua nyanya na kutoa zile zisizofaa, kuendelea na mchakato.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na trekta lililo fungwa kifaa maalumu chenye vipimo vya usahihi vinavyosaidia kupalilia na kuvuna kulingana na matuta yaliyolimwa.

Matuta marefu yaliyootesha mbogamboga yakiwa yanamipira imepita katikati kwa ajili ya umwagiliaji yanasaidia maji yaweze kumwagiliwa kwa kiwango ambacho hakitaleta hasara.

Eneo kubwa la wazi linalotumika kama shamba pakiwa pamelimwa kwa matuta marefu, mbogamboga inayomwagiliwa kwa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mabomba unaomwaga maji kwa matone kwenye shina tu ili kuokoa kiwango cha maji kinachotumika katika umwagiliaji.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa limelimwa matuta yenye mfumo wa mstatili, lina mabomba ya kisasa ya umwagiliaji ambayo humwaga maji kwa matone na kusambaza maji kwenye kila mmea.

Eneo katika shamba kubwa likiwa limefungwa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mabomba, una mwaga maji kwenye shina la mmea ili kuokoa kiwango cha maji kinachotumika katika umwagiliaji.

Mandhari ya savana ikiwa na mto wa msimu uliokauka sana lakini una mfereji mmoja unaopitisha maji. Kandokando ya mto huo kuna miti ya uoto wa asili wa jamii ya akasia.

Mandhari ya nyika za savanna ikiwa na uoto wa asili, kuna miti aina ya kasia, kulia na kushoto mwa barabara ya vumbi iliyopita katikati ya msitu huo, ambayo hutumika na wasafiri, kama vile watalii kuona mazingira na kupita katika mazingira hayo.

Mandhari ya milima na mabonde iliyokinga bwawa kubwa lililozuiliwa na mfumo wa kisasa wa zege unaoweza kuzalisha umeme kwa kutumia mwendo wa maji.

Mandhari ya asili ya milimani, kukiwa na milima na mabonde, iliyofunikwa na uoto wa asili, majani, vichaka pamoja na miti iliyoota kutokana na mvua za misimu mbalimbali.

Eneo la wazi la tambarale, lenye mandhari ya asili ya nusu jangwa, lina mto wa msimu, unao pita katikati, pembezoni kukiwa na miti yenye asili ya savana.

Mandhari ya savana tambarale, iliyo zungukwa na milima, ina uoto wa asili wa majani, vichaka na miti miti yake ni ya akasia kwa asili.

Mandhari ya uoto wa asili, yakiwa na kijani kibichi kitokanacho na vichaka, majani pamoja na miti, panakatisha kati mto mpana unaosaidia kuendeleza kuotesha mimea hiyo.

Mandhari ya tambarare ya nyika za savana, ikiwa ina milima mifupi kwa nyuma, imetandaza majani ya uoto wa asili na miti mifupi aina ya akasia.

Fukwe katika ziwa kubwa zikiwa na mandhari ya uoto wa asili wa tambarare wenye majani, vichaka na miti mirefu; katikati pakipita barabara nyembamba.

Mandhari ya asili iliyo zungukwa na milima mirefu iliyo funikwa na misitu midogo ya miti yenye asili ya kasia kati yake ina bwawa dogo.

Mandhari ya asili ya milima na mabonde ikiwa imefunikwa na uoto wa asili utokanao na mvua za misimu mbalimbali uoto huo ukiwa na miti majani pamoja na vichaka vidogo.

Eneo la wazi la ziwa likiwa lina visiwa vidogovidogo; vyenye miti na vichaka, pembezoni pakiwa na milima yenye uoto wa asili wa miti pamoja na majani.

Banda la ng'ombe lililojengwa nje ya nyumba pembezoni mwa migomba, limejengwa kwa kutumia bati na fito mbalimbali za mbao zimetengenezwa katika namna ambayo ng'ombe anaweza akasimama vizuri bila kupata shida.

Mfugaji wa kuku wa nyama na mayai, kuku wa kisasa kukiwa na kuku weupe na kahawia, wameachiwa nje ili wale majani pamoja na wadudu, ili kuimarishe afya na kinga zao.

Chumba kidogo, kinachotumika kama duka la pembe jeo, likiwa na mtoa huduma mwanamke amevalia topu nyekundu, pia na miwani, anauza bidhaa mbalimbali, ambazo zinaweza zikatumika mashambani.

Eneo la tambarare linalotumika kama shamba likiwa na mfumo wa kisasa la umwagiliaji wa mabomba ya mipira, mabomba hayo humwaga ndani kwa matone kwenye shina la mimea ili kuokoa kiwango cha maji kwenye umwagiliaji.

Eneo katika bustani lililopandwa miche mbalimbali ya mimea ikiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mabomba unamwaga maji kwa matone katika shina ili kuokoa kiwango cha maji kinachotumika katika umwagiliaji.

Pakiti yenye umbo la mstatili inayotumika kwa ajili ya kutunza mbegu za matunda. Ikiwa ina picha ya mbegu hizo na rangi za mistari ya rangi ya njano na kijani kishiria cha kitu ilichobebe.

Nyumba kubwa ya kilimo ambayo husaidia kilimo kiweze kuleta tija ina mfumo wa kisasa wa kudhibiti viwango mbalimbali kama vile mwanga hewa pamoja na maji ili kusaidia mimea kuwa katika ubora

Nyumba kubwa ya kilimo iliyodhibitiwa mbalimbali vya mwanga, hewa pamoja na vitutubishi. Huotesha mimea katika mazingira rafiki zaidi, ili kuweza kupata mazao yaliyo bora zaidi.

Pakiti ya mbegu ya mboga aina ya spinachi., zikiwa zimewekwa kwenye pakiti hiyo yenye muundo wa mstatiri, ina rangi za njano na kijani. Katikati pakiwa na picha ya mboga inayoota kutokana na mbegu hizo.

Ndege aina ya tai, ndege mla nyama, ndege mwindaji, amesimama juu ya tawi akiangaza huku na kule ili aweze kukamata kitoweo chake.

Mandhari ya nyika za savana ikiwa na miti aina ya kasia pamoja na vichaka vifupi, ina mnyama twiga akipita kandokando yake pembezoni kukiwa na dumu la kunywea maji wanyama.

eneo la nyika ya savanna ikiwa na miti aina ya kasia ambayo hupendelewa na mnyama twiga mbele yake pakiwa na twiga watatu ambao wamesogea kwenye kibaraza cha watalii kwa ajuku ya kulishwa chakula.